Mtu ambaye kuna sufuria pale chini, anakoroga koroga, kuna vitu tatu ambazo anatumia kukoroga.

Mlango mkuu ambao ni wa rangi nyeusi. Kuna pikipiki ambao imebeba mitungi ya maziwa. Kuna mtu aliyesimama kando yake. Kuna mwingine ambaye ako na koti ya rangi ya manjano pia ako kando ya pikipiki.

Mama mkongwe ambaye amekula ndizi akabakisha kidogo mkononi. Ndizi zingine ambazo zimeiva ziko pale juu ya gunia. Muuzaji ameshika kitu mkononi.

Hapa mbele ni uteo uliona chakula ndani nyuma yake kuna kifaa cha rangi ya buluu na sufuria ya rangi ya kijivu.

Ndizi ambazo zinauzwa, kuna wauzaji wameketi pale kwenye magunia meupe wengine wamesimama.

Shamba la ndizi. Kuna mwanamke ambaye amevalia aproni na shati nyeupe na miwani. Ameshikilia ndizi ambayo imekua. Ndizi ni ya rangi ya kijani pia kuna mchanga.

Mama ambaye amevalia rinda na koti nyeupe pia ana barakoa, ameshika ndoo anamwaga kitu kwenye kichungi.

Watu watatu, ambao wako kwenye shamba ambalo ndizi imepandwa. Wamevuna ndizi kadhaa na kiziweka chini kwa matawi ya ndizi.

Ng'ombe ambao ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe pamoja. Wamesimama, kuna mbao, kuna ng'ombe wengine pale nyuma.

Wanawake watano ambapo mmoja anapakuwa chakula, kuna sahani tatu ya rangi ya kijani, mbili ya rangi ya buluu na sufuria, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na ukuta.

Ndizi nyingi ambao iko chini kuna miti pale nyuma na vibanda vingine na lori ambapo watu wengine wanajaribu kushukisha ndizi zingine kuna jengo na pia kuna anga.

Migomba ya ndizi ambayo ingine imeharibika. Kuna mti na mlima. Anga ambayo ni ya rngi ya samawati. Pia kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani na kuna posti ya stima.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wote wameinama. Mwanaume ameshikilia mtungi wa rangi ya kijani. Amevalia long'i ya rangi ya blue na shati ya rangi nyeusi. Mwanamke pia ameshikilia mkebe na kuna beseni ya rangi ya buluu.

Watu wengi ambao wamesimama. Wawili wamevalia barakoa na kufunga vitambaa kichwani, mmoja ameshika faneli na kijiko akichukua kitu kutoka kwenye sufuria.

Ndizi nyingi ambayo imepndwa kwenye shamba, kuna mtu aliyevalia kofia ya rangi nyekundu na shati ya rangi nyeupe pia na suruali ya rangi nyeupe, amesimama amejishikilia kiuno.

Ng'ombe ambaye anakula na kwa wakati huo pia anakamwa. Maziwa yanaenda kwenye mtungi mweupe. Kuna mlango wa blue pale nyuma.

Wanawake watano, wawili wameketi, wawili wamesimama na mmoja ameinama. Wanagawa vitu. Kuna nyumba ambayo imejengwa kwa udongo. Kuna mtungi wa rangi ya blue ambao upo nje ya mlango na kuna ndoo na vyombo vingine.

Ndizi ambao umeiva umezimamishwa chini. Kuna mkono wa mtu ambao umejaribu kushikilia ndizi isianguke. Kuna nyumba ya rangi nyekundu.

Miti na migomba ya ndizi, matawi yake ni ya rangi ya kijani kimbichi na migomba ni ya rangi ya hudhurungi.

Mimea ya ndizi ambazo zimepandwa kwa ustarabu ambazo ni za rangi ya kijani. Kuna mtu ambaye amesimama pale kati kati.

Ndizi zimepangwa pale chini. Ambazo ni mingi na ni za rangi ya kijani.

Duka la kuuza maziwa ambalo limefunguliwa na watu wawili waliosimama pale nje na aliyevalia koti nyeupe na kofia nyeupe kichwani. Pia, kuna mitungi ambayo ni ya rangi ya kijivu.

Ng'ombe wa rangi nyeupe ambaye ananyunyiziwa dawa na mkulima ambaye ana shungi la nywele kutumia mashine kuna watu pale kando ambao wanatembea pia kuna miti ya rangi ya kijani.

Mandizi ambazi zimevunwa na kuwekwa chini, ambayo ni ya rangi ya kijani. Chini kuna matawi ambayo yamekauka.

Ndizi imepandwa, ni changa bado na mti, na nyasi amabayo ni rangi ya kijani.

Ngombe ambaye ni wa rangi nyeusi na nyeupe amesimama anayunyuziwa dawa na mtu ambaye amevalia koti ya rangi ya manjano na barakoa na kofia ya rangi ya manjano. Kuna bao na mabati na miti.

Ndizi ambapo ingine ni ya rangi ya kijani ingine ni ya rangi manjano. Kuna mtu aliyeshikilia, kuna nyumba na udongo. Pia kuna miti na mabati.

Ngombe ambaye ni wa rangi nyeusi na nyeupe ananyunyiziwa dawa na mkulima ambaye amevalia kofia na koti ya rangi ya manjano kutumia kifaa. Kuna mbao na mabati pia kuna ndizi.

Watu watatu, mmoja amevalia kofia nyeupe na koti nyeupe wanamwaga maziwa kwa kichungi, wawili wamo garini, mmoja anajaribu kutoa mitungi ya maziwa mwingine anajaribu kushuka.

Shamba la mahindi ya rangi ya kijani pia kuna nyasi. Kuna mtu ambaye ameinama pale akitabasamu. Amevalia shati ya rangi nyeusi pia na longi pia ya rangi nyeusi.

Mtu mmoja ambaye amishika ndizi na ngozi ya ndizi. Ameka mkono yake juu ya meza, kuna mkebe, wa rangi ya samawati, na ndizi zingine zipo juu ya meza.

Watu wengi ambao wamesimama wakisikiliza maelezo. Kuna waliovalia koti ya rangi nyeupe na kofia, wengine wamevalia shati ya rangi ya pinki. Kuna meza ambacho kina kifaa cheupe juu.

Ngombe ambao ni wa rangi nyeusi wako kwenye chumba ambacho kimeundwa kwa mbao na mabati. Kuna watu waliosimama kando huku mmoja amevalia kofia ya rangi nyeupe. Kuna nyumba pale kando na nyaya za stima.

Watu saba waliosimama kwenye mlango wakinunua, maziwa pale juu kuna kibao ambacho kina picha ya n'gombe, na kimeandikwa Destiny Dairies, pia kuna picha ya ndoo yenye maziwa na mabati na mlango wa rangi ya blue pia kuna mitungi za kuwa na maziwa.

Mgomba wa ndizi ambao umezaa ndizi. Ndizi hiyo ni kubwa sana. Kuna mti ambao unashikilia huo mgomba wa ndizi usianguke na kuna nyasi.

Nyumba ambayo imejengwa kwa udongo. Kuna ndizi ambazo zimepandwa. Kuna mama ambaye amevalia blausi ya rangi nyeusi, anajaribu kupanda.